Nairobi Kuna majengo tofauti ambayo yamejengwa ili watu kuishi ndani ,hii hapa ni jengo limejengwa kwa rangi nyeusi na samawati. Nalimezingirwa kwa mabati ili kuimarisha usalama wa wakaaji wa hilo jengo.